Hili ni kundi la watu waliokusanyika nje, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida na wengine wakiwa na kofia ya majani. Wanaonekana kuwa katika hali ya furaha, huku baadhi yao wakitabasamu na kupunga mkono. Miongoni wao kuna mtu mmoja amevalia shati la kijani, lililoandikwa Kenya Airways.

Hiki ni kikundi cha watu wanne. Watatu wakiwa wanaume na moja akiwa mwanamke. Waeili wapo katika harakati ya kuandika kitu fulani kwenye kitabu au kwenye fomu. Huku wengine wawili wakiwa wamesimama wakiziangalia.

Hili ni ugaa kuna watu wengi sana wanaumwe kwaa wanawake. Wapo katika shughuli zao kuna wengine ambao wameketi chini huku wengine wakiwa wanatembea. Pia kuna mmoja ambaye anaonekana kuwa ameshikilia bendera la kenya.

Hii ni kundi la watu, wakiwemo wanaume watatu walioketi mbele. Mwanaume wa katikati amevaa shati jekundu na miwani nyeusi na wale walio pembeni yake wamevalia shati ya blue na shati la njano. Wote wanaonekana kutabasamu. Nyuma yao kuna umati wa watu wakiwa wamekaa kwa viti vya uwanja au jukwaa, wakionyesha kuwa wanafuatilia tukio fulani.

Hili ni kundi la watu ambao wamekusanyika karibu na jengo linaloonekana ikiwa Huduma Center GPO la Nairobi. Baadhi ya watu wameketi chini wengine wakiwa wamesimama na inaonekana kama wanasubiri huduma fulani.

Hii ni rundo la kadi nyingi zinazo onekana kama vitambulisho mmoja ya vitambulisho hizo inaonyesha wazi republic of Kenya kadi hizo zimepangwa vizuri kwenye sehemu inayoonekana kwa meza.

Hizi ni kadi za vitambulisho. Kuna Kadi nyingi ambazo zimefungwa kwa vifungo kutumia kamba aina ya blada huku zikiwa zimewekwa kwa box mingi ambazo zimefunguliwa. Pia kuna kalamu moja iliyo na rangi ya kijani na kifuniko nyeupe huku imefungwa na kamba nyekundu.

Hii ni katika ofisi ya serikali au kituo cha uma ambapo kuna watu wengi, wengine wakiwa wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa, pia kuna watu ambao wamekaa kwenye meza zilizo na kompyuta pia kibodi na kipanya chao ambao wanaonekana kuwa ni wafanyi kazi katika kituo hiki.

Kuna wanaume wawili, mmoja akiwa amevalia joho rasmi la mahakama au bunge likiwa na rangi ya blue , nyeusi na dhahabu, pamoja na wigi la nywele nyeupe lililonyooka linalovaliwa na majaji au maafisa wengine wa ngazi ya juu katika mifumo fulani ya kisheria.

Kuna wanaume wawili ambao wanaonekana kupiga picha ya kujipiga wakiwa kwenye umati wa watu, labda kwenye tamasha au mkutano wa adhara au tukio la mchezo. Kwani kuna viti nya uwanja na watu wengi nyuma yao. Mwanaume aliye mbele amavaa jaketi nyeusi na mwingine amevaa shati lenye rangi mchanganyiko na kofia.

Kuna mashine moja ambayo inatumika sana haswa katika kubomoa jengo ama inatumika kubeba mchanga ili iwekwe kwenye lori. Pia kuna nyumba moja ambayo inaonekana kuwa ni ya ghorofa na limejengwa na mawe.

Hii ni kundi la watu, baadhi yao wakivalia majoho rasmi ya kitaaluma au ya kimahakama ikipendekeza sherehe ai mkusanyiko rasmi. Watu waliovalia majoho wanaonekana kwa wazee kwa wanawake labda wakiwakilisha maafisa wa ngazi za juu au wasomi kutokana na mavazi yao, wengine wamevaa suti na mavazi rasmi.

Hii linakaa kuwa ni ofisi au jumba ya kupata usaidizi haswa na vitu zinazohusiana na serikali au nchi. Kuna watu ambao wamekaa huku wengine wakiwa wamesimama. Kuna mwanamke mmoja ambaye amefunga saa kwenye mkono wake huku amevalia mavazi nyeusi na shati nyeupe ilio na kola nyekundu.

hii ni kundi la watu wakiwemo wanaume na mwanamke mmoja wamesimama ndani ya jengo, inaonekana kama ni ofisi ama kituo cha uduma kwa uma nyuma yao kuna mabango, bango moja lina maandishi uduma kenya na lebo ya uduma kenya ikionyesha uwezekano mkubwa kwa mahali hapo ni kituo cha uduma center nchini kenya.

Hii ni kundi la wanaume ambao wako katika uwanja wa kucheza mpira. Kundi mmoja ikiwa imevalia jezi zao nyekundu na nyingine ikiwa wamevalia jezi zao nyeupe. Wako katika harakati ya kucheza mpira ambayo iko na rangi tofauti kama nyeupe na nyeusi na ingine nyekundu.

Hili ni ofisi ambapo kuna watu wengi sana . Wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa katika shughuli zao za kufinya computer .Kuna wengine ambao wamekaa kwenye counter huku wakiwa wanashughulikiwa. Kuna wawili ambao wamekaa mbele za viti hivi, huku wameshikilia fomu tofauti.

Hii ni kundi la watu wakiwa kwenye jukwaa au sehemu ya juu, wengine wakiwa wamevalia fulana nyekundu. Mmoja wao anapeperusha bendera ya Kenya. Wanaonekana kuwa katika tukio la umma au mkutano na kuna umati wa watu chini yao. Inawezekana ni sherehe, mkutano wa kisiasa au tukio lingine la kijamii, ambapo uzalendo unaonyeshwa.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani, mmoja amevaa jesi nyeupe na mwingine amevaa jesi ya buluu huku yule wa buluu akiwa ameshika mpira. Kuna wachezaji wengine na watazamaji nyuma yao.

Hili linaonekana kua ni uga ambapo kuna wachezaji wanaocheza mpira ya mguu. Kuna mmoja ambaye amevalia nguo zake za kucheza ambayo imeandikwa Betika, na kuna mwingine pia amevalia jesi za mchezo ikiwa na nambari iliyoandikwa kwa rangi ya kijani.

Hili ni jengo ya huduma Kenya. Kuna watu watano ambao wamesimama mbele ya jengo hili. Wote wakiwa ni wanaume. Kuna mmoja ambaye amevalia sare za kipolisi. Kando ya hao kuna gari ambayo imeegeshwa karibu na ukuta iliyojengwa na mawe.

Hii ni umati ya watu wengi, wengine wao sura zao hazionekani vizuri, kuna mwanaume mmoja ambaye sura yake inaonekana vizuri huku akiwa amevalia kofia ya kingwa kwenye kichwa chake kilichoandikwa KDF.

Hili ni ofisi ya Huduma kutokana na maandishi inaonekana ilioandikwa kwenye ukuta kama kuna ingine imeandikwa 'kuendeleza Huduma Bora 'kuna mwanamke ambaye amevaa shati yake nyeupe ikiwa na rangi nyekundu pia amevalia suruali iliyo na rangi nyeusi.

Hili ni ofisi ya kufanya kazi. Kuna wanaume wawili, moja akiwa ameketi chini mwingine akiwa amesimama. Wote wawili wakiwa wamevalia sweta ya rangi moja. Moja anaonekana kuwa ako na shughuli anayo fanya kwenye komputa yake. Huku akiwa ameshikilia kalamu na kipanya kwenye mkono wake.

Wanaume wawili wamevaa suti rasmi, mmoja upande wa kushoto akimpa mkono mwingine anayekaa upande wa kulia. Wote wanaonekana kuwa viongozi au wataalam. Kuna Kuna watu wawili walio nyuma kidogo wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya mahakama, majoho mekundu, wigi nyeupe za kitamaduni na kola nyeupe zenye pindu nyeusi.

Hii ni kundi la watu. wengi wao wakiwa wameshika mabango au vipeperushi vyenye maandishi kazi iendelee na nembo inayofanana na yenye herufi PNU. Inaonekana kama mkutano wa kisiasa au maandamano. Mtu mmoja katikati anashikilia kwa mkono juu na anaonekana kwenye furaha au msisimuko.

Hii ni kikundi cha watu wako kwa harakati labda ya maandamano. Wengine wao wakiwa wamevalia barakoa na pia wamevali suti kuonekana kuwa hao ni wafanyi kazi. Wengine wakiwa wameshikilia bango kubwa ililo andikwa Court annexed mediation .

Hili ni ofisi ya serikali. Kuna watu ambao wako katika kiti cha kushughulikia wateja ambacho imeandikwa information desk . Hawa wamevalia mavazi iliyofanana huku mmoja wao akiwa ameshikilia akifanya ni kua ameangalia kompyuta lake.

Hii ni dawati ya mapokezi au la habari iliyoandikwa wazi information desk kwa herufi kubwa za kijani. Dawati hilo lina rangi nyeupe na lina nembo ya rangi ya kijani, nyeusi na nyekundu upande wa kulia. Nyuma ya dawati kuna eneo la ofisi au la huduma lenye dawati nyingine na viti, ikionyesha nafasi ya kazi iliyo wazi na safi.

Hiki ni kikundi cha watu watano, watatu wakiwa wanaume na wawili wakiwa wanawake. Wanawake wanaonekana kuwa ni wanasheria ama majaji kutokana na mavazi waliovaa wanaume nao wamevalia masuti kuonekana kuwa labda ni watu wakubwa katika serekali kwa sababu nyuma yao kuna bendera tatu tofauti.

Hili ni ofisi ambayo inakaa kuwa ni ya serikali, Kuna viti mingi ambazo zimepangwa kwenye huu ofisi, Kuna watu wengine ambao wamekaa kando huku wengine wakiwa wamekaa kwenye counter , Kuna Mmoja ambayo amekaa huku akishughulikiwa na mfanyikazi kwenye hili ofisi.

Hii ni kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamekusanyika karibu na meza. Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati jeupe iliyo na mikono mirefu na mistari nyekundu, anaonekana akijikaza kushika mkono wa mwanaume ambaye amevalia barakoa, huku akiwa na kijikaratasi ambayo ameshika kwenye meza.

Hii ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wako katika sherehe au wako katika tamasha, wengi wao wakiwa wamevalia shati lao la kijani na pia rangi nyingine nyeupe. Wanaonekana kuwa na furaha sana huku wakiwa wamewasha moto huku wengine wakiwa na firimbi na wengine wakikunywa maji.

Hii ni kundi ya watu ambao wanonekana wako katika mahakama, wengi wao wameshika vijikaratasi na vijikaratasi zingine zimewekwa juu ya meza, pia kuna computer ndogo aina ya laptop iliyo kando ya mtu ambaye amevaa miwani.

Hii ni kundi la wachezaji wa mpira wa kike, wakiwa wamevalia jezi za blue zenye maandishi KBF.Wengine wameketi kwenye benchi na wengine wamesimama, wote wanaonekana wakifuatilia mchezo. Inawezekana wako kwenye benchi la wachezaji wa akiba au wanapumzika wakati wa mchezo.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia koti nyeupe huku akiwa na barakoa pia ako na saa kwenye mkono wake huku akiwa ameshikilia mkono au kucha ya mwanamke ambaye amesimama huku akiwa amevalia barakoa nyeusi.

Hii ni timu ya soka wakiwa wamekusanyika pamoja uwanjani wakiweka mikono mabegani mwa mwenzao. Ishara ya umoja na mshikamano. Wachezaji wote wamevalia jezi ya blue zenye mistari myeupa iliyolala na baadhi ya nambari za jezi zinaonekana kidogo kama vile thelathini na mbili na ishirini na nane.

Hii ni kundi la watu wakiwemo majaji au maafisa wa mahakama, wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya mahakama. Mmoja wa watu hao anazungumza na mwanaume aliyevaa suti ya bluu. Mwanaume aliyevaa suti anaonekana kufanana na aliyekuwa raisi wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Majaji hao wa mahakama wamesimama karibu naye. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo fulani, pengine ikulu au jengo la serikali.

Hili ni office ambao inaonekana kuwa kuna mkutano unaoendelea. Kuna wanawake kwa wanaume ambao wote wanaonekana kuwa wamevalia sare hasa ya kazi. Kuna mwanaume mmoja ambaye anasimama huku akionekana kuwa yeye ndio mwongozo au anaongea kwa huu umati.

Hii ni mkusanyiko ya watu, wengi wao wakiwa na tabasamu sana huku wakionyesha kua wako na furaha. Wengi wao wakiwa wameinua mikono, kuna mmoja ambaye anaonekana kua ameshikilia simu yake labda anachukua picha.

Hii ni kundi la watu, wanaume kwa wanawake. Kuna watu ambao wameweka skafu kwenye shingo zao iliyoandikwa PNU na ina rangi ya blue na nyekundu na nyeupe. Pia kuna mama mmoja ambaye amekaa kando au karibu na keki iliyoandikwa PNU kumi na tano.

Hii ni uga, Kuna watu ambao wako harakati zao za kucheza mpira, wote wakiwa wa timu tofauti wengine wakivaa manguo zao za kijani wengine wakiwa wamevaa nguo zao za samawati, wote wakiwa wanakimbiza mpira moja iliyo katikati yao, kando yao Kuna umati ya watu ambao wanaonekana kuwa ni kashabiki.

Hii ni ofisi ya serikali ambapo kuna bango iliyoandikwa kama inaonekana kuwa ni public na kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia miwani huku amevaa glovu na pia ako na saa mkononi huku ameshikilia vidole ya mwanaume anayesimama kuonekana kuwa ako katika harakati ya kutengeneza kitambulisho.

Hii ni uga. Kuna watu wengi sana ambao wamekusanyika katika uga hili. Kuna watu ambao wanaonekana kuwa ni wanamchezo au wanariadha. Kwenye kiwanja hiki kuna pande nyingine ilaonekana kuwa na malaini nyeupe huku kwingine ikiwa na nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Mbele kabisa kuna mwanaume ambaye amevalia suti nyeusi huku akiwa na tai nyekundu na shati nyeupe, anaonekana kuwa ameshikilia kijitabu ambayo imeshikiliwa na mwanamke aliyeva nguo yenye maua mingi.

Hili ni kudi la watu wanaume kwa wanawake wanaokaa kuwa wako harakati ya tamasha. Wengi wao wakiwa wamevalia shati ya rangi la kijane huku wengine pia wakiwa wamevalia nguo zao za kawaida. Kuna basi moja ambayo wengi wao wakiwa wameipanda ndani na wengine pia wamening'inia kwenye upande na pia kwenye juu lake.

Hii inakaa kua ni uwanja wa mchezo, kuna watu wawili mmoja akiwa amevalia sare zake za mchezo ya rangi nyeusi huku ikiwa na maandishi ya Kenya na nambari kumi na nne. Mwingine akiwa amevaa mavazi yake ya kijani huku akiwa na maandishi iliyoandikwa na rangi nyeupe ya kumi na mbili.

Hili ni ofisi au kituo cha uamishaji pia kumeandikwa maandishi ya immigration officers, passport application na ni kaonta namba nne Kuna kompyuta ambayo imewekwa juu ya kaonta hili, Kuna wanaume wawili ambapo Moja, ambao amevaa shati jeupe na tai nyeusi, mwingine akiwa amevaa kofia nyeusi.

Hii ni kundi cha watu wanaume kwa wanawake, huku mmoja wao akionekana kua mwanaume ambaye amekaa mbele kabisa huko akiwa amevalia miwani. Amevaa shati iliyo na rangi haswaa cha bendera cha Kenya huku ikiwa na nembo ya bendera ya Kenya na nyingine maandishi yasiyoonekana.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameshikilia kitabu kinachokaa ni bibilia. Na huku amesimama akiongea kwenye kipaza sauti ako na suti ya buluu iliyokolea huku akiwa amefunga tai kando yake kuna bendera mbili inayoonyesha ni bendera ya nchi ya kenya.

Hii ni nembo ya chama cha siasa ya Jubilee nchini Kenya, juu kuna duara jekundu lene picha ya njiwa akiwa amebeba tawi na mzeituni mdomoni yake. Njiwa na tawi ya mzeituni huashiria amani na matumaini. Chini ya duara neno Jubilee imeandikwa herufi kubwa nyekundu na wino nyeusi.

Kuna jengo kubwa ambazo zimejengwa na ni ya ghorofa. Pia kwenye jengo hili kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa rangi ya bule . Nje ya jengo hili kuna watu wengi ambao wanafanya biashara ya pikipiki huku wengine wakiwa wameegesha pikipiki yao kando ya barabara hili.

Hili ni ofisi ya serikali. Kuna mama mmoja ambaye amevalia sare za kazi, huku akiwa amevalia saa kwenye mkono wake. Kuna mama mwingine ambaye anakaa kuangalia kamera huku akiwa ameshikilia mtoto, ambaye anaonekana kuwa ameshikilia fomu au kijikaratasi nyeupe kwenye mkono wake.

Hii ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana manjano uku ikiwa na maandishi ya herufi ilioandikwa na rangi nyeusi kama Tusker. Mmoja wao anaonekana kuwa amefungua mdomo uku ameinua mikono yake kuonekana kuwa akona furaha.

Hii inakaa kuwa ni kikundi cha watu, kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa kitambaa kwenye kichwa chake kilicho na rangi cha bendera ya Kenya huku akiwa amejifunga kitambaa kingine cha bendera ya Kenya kwenye shingo lake pia amevaa miwani ya jua kwenye macho lake pia ako ameshikilia bendera nyingine kwenye mkono wake bendera hiyo ni ya Kenya.

Hili ni uga ambapo tunapata kuwa Kuna watu wengi wengine wakiwa wamekaa wengine wakiwa wamesimama. Ijapokuwa sura zao hazionekani vizuri. Pia Kuna sura zingine ambazo zinaonekana na mtu mmoja anaonekana kuwa ameanguka chini . Kando Kuna viti ambazo zimepangwa hijapokuwa haionekana vizuri Hila inakaa ni ya rangi nyekundu na zingine zikiwa ni ya rangi kijani.

Hili ni mkusanyiko wa watu wengi. Huku watu wengine wakiwa wamevalia mavazi zinazofanana kuashiria kuwa hao labda ni wanasheria au majaji. Wanaume wawili wanasalimiana huku wakitabasamu sana wengine wakiwa wamemwangalia.

Hili ni ofisi ya serikali. Kuna watu watano kwenye ofisi hiki, wanaume wote uku wawili wakiwa wamevalia miwani. Kuna mmoja ambaye amevalia shati nyeupe na anaonekana kuwa ni mfanyikazi katika hili ofisi.

Inaonekana kuwa hii ni mchezo wa mpira wa mguu uwanjani. Wachezaji kadha wanaonekana baadhi wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya kijani na wengine jezi ya rangi ya machungwa mchezaji moja mwenye jezi nambari kumi na sita anayeonekana kuwa amevalia jezi ya rangi ya blue iliyokolea au kijivu yuko karibu na goli akionyesha kama anajiandaa kupiga mpira au amepiga.

Hii ni mchezo wa mpira wa kikapu, mchezaji mmoja aliye kushoto amevaa jezi la rangi nyepesi yenye michoro ya giza, ana rasta na yuko katika hali ya kujilinda, akiwa ameinua mkono wake wa kushoto akijaribu kuzuia au kupinga shoti au pasi ya mchezaji mpinzani.

Huyu ni mwanamke mmoja ambaye anatabasamu akiwa ameinua mikono yake na kushika bango au kitambaa chenye neno Bandari fc. Mwanamke huyu amevaa fulana ya rangi blue iliyoandikwa bBandari fc na koti la jeans . Nyuma yake kuna uwanja wa mchezo na watu wengine ingawa hawako wazi sana.

Hili ni eneo la ujenzi au uchimbaji likiwa na mashimo makubwa ya udongo na matope. Udongo unaonekana kuwa na rangi tofauti kutoka kahawia iliyokolea hadi njano. Ikionyesha mchanganyiko wa tabaka za udongo. Kuna maji yaliyotuama kwenye shimo mashimo au mitaro fulani kuashiria uwepo wa maji au labda mvua ya hivi karibuni.

Kuna tanki kubwa ambalo imetengenezwa mnara wake , tanki hili iko na paipu ambayo imeshuka chini . Kwenye chini ya hii tanki kuna pipa inayoonekana kuwa ni ya takataka na ni ya rangi nyeusi.

Hili ni ofisi ambayo inaonekana kuwa ni ofisi cha huduma cha umma. Kuna watu ambao wengi wao wameketi chini, huku wengine wakikuwa wameketi kwenye counter kadhaa zilizo na kompyuta ambazo zimewekwa kwa meza moja ndefu.

Hili ni cheti cha kuzaliwa ambayo ni ya rangi nyeupe, maandishi yakiwa katika rangi nyekundu na zingine zikiwa katika rangi nyeusi . Pia kunaoneka kuwa kuna mandiishi ambayo imeandikwa kwenye rangi ya blue .

Hiki ni kikundi cha watu, wanaume kwa wanawake. Huku wamekusanyika anga mmoja. Ambayo inaonekana kuwa wako katika shughuli ya kuangalia mpira au mchezo. Wengi wao wakiwa wamevalia shati nyekundu.

Hii inakaa kuwa ni hema iliyo tengenezwa kama kivuli, Kuna watu wengi sana wanaume kwa wanawake, pia Kuna makaratasi ambazo zimewekwa kama lebo ambayo ingine inasomekana kama ' identity card ' kuonyesha kuwa mtu akitaka kuchukua kitambulisho chake anaweza kuja kwenye kauta hii.

Hii inakaa kuwa ni ofisi haswa ya serikali , Kuna wamama wawili na mmoja ni mwanaume. Pia kuna computer iliyo na kipanya chake na pia Iko na kibodi chake. Mama huyo anaonekana kuwa ako katika shughuli ya kufanya kitu akitumia computer hiki.

Hii ni kundi la wachezaji wa mpira, na inaonekana makocha au wafanyakazi wa timu wakisherehekea ushindi wakiwa wameshika kombe. Wote wameinua mikono kwa furaha. Wachezaji wamevaa sare za bluu na nyeupe. Eneo linaonekana kuwa uwanja wa ndani au ukumbi wa mchezo.

Hii ni jengo ambalo linaonekana kuwa ni jengo ilio wazi Kuna wanawake wawili ambai wameketi kwenye kiti huku watu wengeni wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama wanawake wawili wamevalia barakoa huku mwingine anakaa kuwa ameshugulikia kitu ule mwingine akiwa kwenye simu yake

Kuna mama moja ambayo anaongea akitumia sauti nyeusi, huku akiwa amevalia mavazi kuwa ni ya majaji au ni ya sheria, akona herini kwenye maskio yake huku amesimama jukuani.

Hii ni kundi la watu ambao wamekaa chini kwa meza huku wengine wakiwa wamekaa kando. Wanaume wanaonekana kuwa kuna fomu au karatasi wanayojaza ama wanayoandika pia kuna simu ya mkono iliyo juu ya meza.

Hili ni uga. Kuna watu aina tofauti. Kuna wengine wamekaa chini huku wengine wamesimama na kuna mmoja ambaye ameruka. Pia kuna watu ambao wako katika harakati ya kuangalia mmoja anaye ruka. Kwa umbali tunaona kua kuna vitu ya rangi ya kibichi ingine nyekundu na ingine nyeusi

Inaonekana kuwa hii ni ndani ya ofisi au jengo la huduma kwa wateja. Watu kadhaa wako kwenye viti na wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta au wakihudumia wateja. Kuna mabango yanayoonekana moja likisomeka NSSF services na lingine SHA services .Pia kuna bendera ndogo rangi nyekundu na kijani zinaonekana kwenye mabango ya bendera zikipendeza rangi ya taifa ya kenya.

Hili ni kundi la watu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi au kituo cha huduma kwa wateja, kuna viti vilivyopangwa na meza zenye kompyuta, ikipendekeza mahali ambapo huduma zinatolewa au mafunzo yanafanyika.

Hiki ni kikundi cha wanaume ambao wako katika shughuli za kukimbia inaonekana kuwa wote wako wakitabasamu kuonyesha furaha. Wote wamevalia mavazi inayofanana isipokuwa wachache ambao wamevalia mavazi ambayo hazifanani na wengine.

Hii ni ofisi ya umma ambapo kuna watu wengi, huku wakiwa wamevalia mavazi zao za kazi, na wengine wakiwa wamevalia suti, pia kuna mwanaume ambaye amevalia sare zake za kipolisi, kuna mama moja ambaye amesimama karibu na kompyuta huku akiwa na miwani zake.

Hii ni kundi la wachezaji wa mpira wa mguu, wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyeusi na machungwa wakishangilia uwanjani. Mmoja wao amevalia jezi ya kijani wanaonekana kuwa na furaha na wameinua mikono yao juu. Kuna umati wa watu nyuma yao wakitazama.

Hii ni kundi la watu wakiwemo wanaume kathaa, wakiwa wamekusanyika nje. Mtu moja katikati ameshikilia bango kubwa lenye picha ya mwana siasa anao onekana kuwa Raila. Na neno Raila, KALONZO linaonekana kwenye bango hilo.

Kuna mwanamke ambaye ameinama na amevaa shati nyeupe ilio na rangi nyekundu. Amevalia pia miwani. Anakaa kuwa kuna kitu anaiangalia kwenye kompyuta. Kuna kompyuta mbili ambazo kila kompyuta ikona kijipodi yake na kijipanya yake. Kuna pia wanaume wawili ambao wamevalia suti huku mmoja akiwa na miwani na saa kwenye mkono yake.

Hii ni kundi la wachezaji, wengi wa wachezaji wamevaa jezi nyeusi na machungwa, zenye namba tofauti na maneno yasiosomekana vizuri, yalioandikwa mbele ,kuna baadhi ya wachezaji waliovaa jezi za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na manjano, hili linaweza kuashiria timu tofauti au wachezaji wa akiba au wafanyikazi wa bench .

Hii ni chukuwa au hema iliyo tengenezwa aswaa katika labda kituo cha uma au ofisi kuu ambapo kuna watu wengi huku kuna watu ambao wamekaa jini wanaonekana kuwa wafanya kazi, wengi wao wakiwa wamefalia parakoa kuonekana kuwa huu ni ule wakati wa covid-19.

Hili ni uga ambapo kuna vikundi viwili vya watu haswa wanaonekana wote kuwa ni wanaume. Wako katika harakati ya kucheza mpira, mmoja akiwa amevalia vazi lake la mchezo ya rangi nyekundu, mwingine akiwa amevalia shati ya samawati na kaptura ya buluu. Kwa umbali kuna watu ambao wanaonekana kuwa ni mashambiki.

Hii ni jukwa lenye watu watatu wazima walioketi kwenye viti wakiangalia kuelekea watazamaji au kamera. Wote wanaonekana wamevaa rasmi. Kushoto kabisa kuna mwanamke aliyevaa nguo yenye muundo. Katikati kuna mwanume aliyevaa suti na kulia kuna mwanamke mwingine aliyevaa nguo nyeusi.

Hili ni uga ambapo kuna timu mbili wanao cheza mpira. Timu ya kwanza ni wenye wamevalia mavazi yao ya kucheza ya rangi ya kijani wengine wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya samawati. Pia kando yao kuna watu wengine ambao wamekaa chini hao wanaonekana kuwa ni mashabiki.

Kuna watu ambao wamekusanyika katika ofisi hili. Wengi wakiwa wamekaa chini na wengine wakiwa wamesimama kwenye madirisha au kaunta ya kila ofisi. Kuna polisi pia ambaye amevaa mavazi lake la kiaskari huku akitembea. Wengi wao wakiwa wameshikilia mafomu wakingonja laini ili waingie.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea. Kuna wachezaji wawili wa kike wa mpira wa kikapu. Mchezaji mmoja kati amevaa jezi ya bluu yenye nambari tano na ana nywele ndefu zilizosokotwa zenye rangi ya machungwa au kahawia nyepesi. Ameinua mikono yake juu akionekana akipiga au kupasa mpira wa kikapu wa rangi ya machungwa nyekundu.

Hawa ni watu watatu wote wakionyesha tabasamu kuashiria furaha wote wanaonekana ni wanasheria au majaji kutokana na mavazi walio Vaa wote wakiwa wameshikilia barakoa kwenye mikono Yao , mwanamke aliko katikati ako na Pete kwa mkono yake katitka kidole chake.

Hii ni kikundi cha wanaume ambao wamevalia mavazi inayofanana, mavazi yao pia iko na maandishi iliyo andikwa kwenye rangi jeupe kama KDF.Wengi wao wanaonyesha kuwa wako na tabasamu kwenye nyuso zao.

Hili ni mazingira hasa cha serikali. Kuna watu wengi sana ,wanaume kwa wanawake na pia Kuna watoto. Kuna bango moja kubwa iliyo nyekundu na ina maandishi nyeupe, nyingine likisomekana kama kituo cha huduma.

Kuna vituo kadhaa vya kazi vyenye watu walioketi. Wanaonekana kuwa wafanyikazi wanaohudumia wateja au kufanya kazi kwenye kompyuta. Nafasi ya ofisi inaonekana ya kisasa na imepangwa vizuri. Pia kuna mabango yanayoonekana, mojawapo likionyesha wazi Uwezo Fund Services .

Hii ni kundi la watu wakitembea nje kwenye barabara au eneo wazi. Watu hawa wanaonekana kuwa watu wazima na baadhi wamevaa suti. Katikati kuna bango kubwa la kijani na nyeupe lililoshikiliwa na watu kadhaa. Bango linahusu mfumo wa upatanisho unaohusishwa na mahakama.